Mazao ya shambani ambayo ni ndizi imeletwa kule sokoni kwa wingi na mazao hayo yanaonekana kuwa yalikua mema na wakulima ama wauzaji wanatarajia kupata pesa mno kutokana nazo.

Hili ni zao la mahindi shambani. Hindi hili limeweza kushambuliwa na wadudu mfano kimamba ambao wameharibu mahindi kule shambani.

Mkulima wa mifugo amemtembelea ng'ombe wake na kumfunga miguu ili aweze kumkama ili asiweze kumpiga teke na kumwaga maziwa yale baada ya kukama.

Hizi ni ndizi mbichi kwa kuwa bado ni majani kwa rangi na zinaweza kutolewa maganda ili ziweze kupikwa na kuliwa na binadamu

Huu ni mgomba ambao hujakuwa sana hauwezi kutoa mazao ila kwa wakati unaofaa utaweza kukua mkubwa na kuwezesha kutoa mazao ambao ndizi.

Ng'ombe ni aina ya wanyama muhimu katika maisha yetu wao huweza kutupea nyama yao ambayo ni protini na hata maziwa inayoimarisha mifupa yetu na meno.

Ng'ombe anapata kukamuliwa kupitia mashine ya kiteknolojia, hivyo basi inamwezesha mkulima kufanya kazi zingine wakati anapokamua na pia ng'ombe hasumbuki kwa kufungwa miguu juu ya kumwaga maziwa.

Ufugaji wa wanyama ni muhimu. Ng'ombe ni baadhi ya wanyama ambao wanafugwa ili waweze kutupea maziwa ambayo hutumika kupika au ata kunyweka ivo ivo.

Mtu huyu anakama ngombe ili apate maziwa, maziwa ni kinywaji ambayo utupea protini na uweza kuimarisha meno zetu pamoja na mifupa zetu.

Hizi ni ndizi mbichi kutokana na rangi yao. Ndizi hizi zimeletwa sokoni ili ipatwe kuuzwa kwa kijiji kwa wale ambao hawakupanda ndizi.

Kuna maziwa yaliyoganda wakiwa wanachunga maji ya maziwa, wakitenganisha na mafuta ya maziwa yenyewe baada ya kuganda kwake.

Mkulima anafurahia mavuno yake ambayo ni ndizi baada ya kuvuna maetoa magada. Hivyo basi iko tayari kupikwa na kuliwa kama familia na pia wanafurahia.

Mkulima amesimama kando ya mazao yaliyotoka baada ya ndizi ule kuchipuka na kutoa ndizi nyingi sana, anaonekana kufurahia mazao yale kwa kuwa anajua hapo ni pesa nyingi sana.

Mkulima baada ya kukama ngombe wake anapakia maziwa ili yapelekwe kule sokoni yapate kuuzwa ili apate kupata mapato.

Hizi ni mimea za mahindi zilizopandwa kwenye shamba. Mimea hizi za mahindi bado ni changa. Mahindi hutupea chakula kama vile ugali ambayo hutupea uwanga katika mili zetu.

Ndizi ni mojawapo ya mimea inayopandwa kule shambani. Ndizi huwa na rangi ya kimajani inapokuwa mbichi na huwa na rangi ya manjano inapokuwa imeiva.

Hizi ni migomba iliyo mea na kando yake pia kuna miti, migomba huzaa ndizi, ndizi huweza kupikwa ama huliwa ikiwa imeiva yenyewe.

Mkulima ameenda kumkama ng'ombe wake. Ng'ombe wake anaonekana kuwa na maziwa mengi, uku pia anaonekana kuwa na afya na amefugiwa kwa nyororo ili asiweze kusumbua mkulima anapokama.

Destiny Dairies ni duka lililojitolea kuuza maziwa ya ng'ombe kwa wakaazi wa hapo. Maziwa hiyo ikishaaletwa watu wanakujia kwa duka ambapo muuzaji anawauzia kulingana na kiwango ambacho wanataka.

Maziwa ni kinywaji ambacho huweza tumika kutengeneza vyakula tofauti tofauti, inaweza tumika hata kupika mboga, na inapatikana kutoka kwa wanyama kama ng'ombe na hata ngamia.

Ng'ombe wameweza kufika kwenye jaa la takataka, kwenda kutafuta chakula, na haipaswi kuwa hivo, kwani, ng'ombe wanapaswa kula nyasi, na takataka zinapaswa kuchomwa, ama kutupwa vizuri ili mazingira iwe safi.

Ngombe ni mnyama maalum katika maisha yetu, ngombe huweza kutupea nyama ambayo hutupea protini katika mwili au maziwa ambayo hupika chai na huimarisha mifupa yetu.

Huyo ni mkulima aliyekuja kuangalia ndizi yake shambani. Mgomba unaonekana kutoa mazao mema kwa kua mgomba wenyewe umesitiriwa kwa mti ili usiweze kuanguka kutokana na uzito wa ndizi ile.

Ndizi ni aina ya mimea ambayo hupandwa na wakulima. Ndizi mbichi huwa rangi ya kijani ilhali yenye imeiva huwa rangi ya manjano. Ndizi huweza kuachwa ili iweze kuiva yenyewe au hata kupikwa kutumia moto.

Ndizi ni chakula ambacho hueza kupikwa aidha kuliwa baada ya kuiva yenyewe. Kwa sasa yamevunwa na yanapakiwa kwenye gari ili kuweza kuenezwa kwa maeneo mbalimbali.

Hizi ni ndizi, mazao ya shambani. Mgomba huu unaonekana kuwa umetoa mavuno mengi uku ndizi hii karibu inaagusha mgomba huo.

Maziwa ni kinywaji muhimu katika maisha yetu. Kwa vile tunaweza tumia maziwa kupika au hata kuikunywa jinsi ilivyo baada ya kuchemshwa kutumia moto na machine .

Maziwa imeanza kuwa muhimu katika maisha yetu kwa vile maziwa yanaweza tumika kufanya vitu tofauti tofauti kama vile kupika na hata kunywewa vivo hivo na hata baada ya kuchemshwa.

Kuna maziwa kwenye sufuria na maziwa haya yanaonekana kuwa yameganda kwa kuwa maji na maziwa yenyewe yametengana. Maziwa haya yanaweza pia kutumika tena kwa kupika uji.

Hawa ni ng'ombe walio kwenye zizi yao. Wameweza kupewa chakula pale. Naamini kuwa pia kuna maji kwa maana wamezuiliwa kutembeatembea huku na kule.

Mkulima amewafungia ngombe wake kwenye zizi yao na huku akiwaletea nyasi na hata mabakshishi ya mahindi ili wakale na amechimba pia kisehemu pale kuwatilia maji ili wapate kunywa na wapate kuwa na lishe bora.

Ndizi ni aina ya mimea inayopandwa kwenye shamba na wakulima tofauti kati ya ndizi mbichi na ndizi iliyoiva ni rangi yao ndizi mbichi ni majani ilhali ndizi iliyoiva ni majano

Mifugo wanaletewa nyasi kwenye zizi yao, kwa kuwa wamefungiwa pale na pia wananunuliwa chakula ili kuongeza madini kwenye chakula chao ili wawe kwa afya na wawe na maziwa mengi.

Mavuno ya shambani ndizi zimeweza kupakiwa kwenye gari ili kusabazwa kwenye maeneo mengi na mkulima aweze kupata kipato chake baada ya kuuza kwayo.

Ng'ombe amefungiwa sehemu moja kwenye zizi lake na haruhusiwi kutembea tembea, analetewa chakula pale, nyasi, analetewa maji pia pale. Bila shaka pia anakamuliwa pale pale.

Nyasi ilimea ikaweza kukatwa na pia kukaushwa. Hivyo basi, nyasi hizi ziko tayari kuuzwa ili, zikapate kupewa ng'ombe wale na wakapate lshe bora.

Usafi ni muhimu katika maisha ya wanadamu na hata wanyama wetu.Ng'ombe huyu anaonekana kuoshwa na baadae kunyunyizwa na dawa ili magonjwa yeyote yanayoweza kusababishwa na vidudu visiweze kumpata.

Ndizi ni aina ya mimea ambayo hupandwa katika shamba. Mwanamke huyu anaonekana kuziuza kwa sababu ndizi ni mitamu sana yakiwa yameiva na hua rangi ya majano.

Ndizi ni aina ya mimea ambayo huweza kupandwa katika shamba kupitia wakulima, ndizi yakiwa mabichi huwa rangi ya kijani, baada ya ndizi kuiva hugeuka rangi ya manjano.

Ukulima ni muhimu sana katika maisha yetu ya leo, watu hawa wamevuna mazao yao na sasa wameanika ili wapate kuikausha ili kuzuia uchafu na magonjwa ya mimea mbali mbali.

Hivi ni migomba ambazo ziko shambani. Migomba hizi zimeteganishwateganishwa ili kuziwezesha kupata rutuba inayostahili ili zisiweze kung'ang'ania chakula na ata maji na pia kupata jua.

Mkulima wa wanyama ameweza kuwafikisha ng'ombe wake kwenye joshol la ng'ombe ili aweze kuwaosha na kuwaondoa vidudu ambavyo wanawafyonza damu wanyama wake.

Mafuta ya maziwa iliyotenganishwa na maji ya maziwa kwa kuichunga na mafuta hiyo inaweza kutumika tena kupika ama mtu huweza kuila ilivyo.

Wamama hukutana ili wapike na kutangamana pamoja na wapate kukula pamoja kama wamama. Hivyo basi wanapakua vyakula vya watu walivyopika.

Ndizi ni mfano wa mmea muhimu katika maisha yetu. Ndizi zinaweza liwa zikiwa mbichi baada ya kupika ama uachwa kuiva mwenyewe ili tuweze kukula hivo hivo.

Unga ni aina ya chakula ambayo umesiagwa kutoka kwa mahindi kutumia mashini. Unga unaweza kupika ugali au ata chapati kwa kukanda na kuivisha katika moto.

Mkulima amesimama kando ya mavuno yake, ndizi ambayo ni nyingi sana na ndizi hizo bila shaka natumai zinaenda kuuzwa kule sokoni.

Mama huyu anamkama ng'ombe ili akapate maziwa na anamkama baada ya kumfuga miguu ili asimpige teke na pia baada ya kumlisha nyasi na kumpa maji vyema ili akapate kutoa maziwa.

Watu wanne wanapanda mgomba kwenye udongo ulio mwekundu na mgomba huzaa ndizi baadaye na ndizi uweza kupikwa ama kuachwa iive yenyewe kisha kuliwa.

Ngombe ni wanyama muhimu katika maisha yetu kwa vile wanatupea maziwa ambayo inaweza pika chai ama ata kunywewa hivo hivyo hawa ngombe wananyunyizwa dawa ili waepushwe na maradhi.

Mkulima huyu amemaliza kuvuna ndizi yake na sasa anaziuza. Wakulima wako watatu ndizi zimeiva, kwa hivyo zinaweza lika hivyo vilivyo bila kupikwa jikoni.

Haya ni maziwa yalioganda kwa kuwa maziwa haya yametengana na maji yake na maziwa haya yanaweza kutumika tena, mfano kutumika kupika uji ili uji uwe mtamu sana.

Nyasi imeweza kupandwa na kukatwa kwa sasa imekaushwa vizuri. Iko tayari kwa wanunuzi kununua na kwenda kuwapa ng'ombe wao ili waweze kuwa na lishe bora.

Huyu ni mwanamke ambaye bila shaka ni mkulima kwa maana amepiga picha akiwa shambani huku anatabasamu kwa kuwa mimea yake ambayo ni mahindi inakua vyema ishara ya kuwa mavuno yatakuwa mengi.

Kuna mmea wa shambani na tunaweza kuona migomba, migomba ni mmea ambao unazalisha ndizi na ndizi inaweza kuliwa mbihi baada ya kuiva yenyewe amma kupikwa.

Ukulima kama vile ufugaji wa wanyama ni muhimu sana katika eneo hii, mkulima huyu anaonekana kupea ngombe zake chakula kwa vile wamefungiwa na hawaezi kutoka wenyewe kutafuta chakula.

Mimea ni muhimu sana katika maisha yetu kwa vile inasaidia mazingira, mtu huyu amepanda migomba kando ya nyumba yake ili aweze kupata ndizi ambayo ni chakula.

Mkulima amekwenda kumkama ng'ombe wake huku akimfunga miguu ili asije akampiga teke ama kuyapiga yale maziwa teke na kuyamwaga. Ng'ombe huyu anaonekana akiwa na maziwa mengi.

Mazao ya shambani ambayo ni ndizi inaonekana, ndizi yenyewe ikiwa na rangi ya manjano ishara ya kuwa imeiva na iko tayari kuliwa na binadamu.

Mimea ni muhimu katika maisha ya binadamu kwa vile, tunapata chakula na mahitaji zetu za kimsingi kwa kuuza hizo chakula. Kwa hivyo mimea ni muhimu kupandwa katika mashamba.

Hii ni migomba iliyopandwa shambani, kwa kuwa matawi yake ni kubwakubwa. Migomba huzaa ndizi ambayo hutumiwa, hupikwa ama kuachwa iive yenyewe kisha kuliwa na kutupa vitamini.

Hapa ni ardhi uliosheheni mimea kama vile mgomba wa ndizi, wanawake wawili wanaonekana kukata ndizi mmoja akiwa amebeba mtoto nyuma yake.

Hizi ni aina ya matunda ambayo kama bado ni mbichi huwa na rangi majani na ikiwa imeiva uchukua rangi ya majano na uweza kuliwa moja kwa moja na watu walioupanda.

Ndizi ni aina ya mimea ambazo huchukua rangi tofauti ikiwa mbichi ama ikiwa imeiva. Ikiwa mbichi huchukua rangi ya majani na ikiwa imeiva huchukua rangi ya manjano.

Ndizi ni mmea wa shambani unaotoka kwa mmea unaoitwa mgomba, ndizi huwa majani kwa rangi ikiwa mbichi, ilhali hukuwa manjano ikiwa imeiva. Ndizi inaweza kuuzwa ikiwa mbichi na pia ikiwa imeiva.

Mwenye anaendesha boda boda hii anasairisha baadhi ya mazao ya shambani na pia anaweza kuwa anasafirisha maziwa kuenda kuyauza kule sokoni.

Huku ni sokoni na kuna bidhaa tofautitofauti zinazouzwa humu sokoni, kuna ndizi ambazo ni mbichi na zenye zimeiva, kuna vitunguu, kuna nyanya. Ndizi zilizoiva ni manjano na ndizi zilizo mbichi ni kijani.

Wakulima wamejumuika waweze kukama ng'ombe. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa na maziwa mengi na kuashiria kuwa wanalishwa vyema na pia maji wanapewa kwa wingi.

Watu wamekusanyika ili waweze kugawana maziwa yalioganda. Wanagawana mafuta ya maziwa wakiteganisha na maji yale yake ya maziwa ili wapate yale mafuta.

Mkulima amejitolea huku anawaosha ng'ombe zake kwa kutumia dawa ili aweze kuondoa vimelea ambavyo wanamfionza damu kumfanya asiwe na afya.

Ng'ombe wameachiliwa kwenda kukula ng'ombe hao wanakula nyasi ambayo wameletewa na kukatiwa vyema ili waweze kutoa maziwa na hata baadae nyama yao iwe nzuri.

Huyu ni mkulima wa mifugo aliyekuja kutembelea ng'ombe wake, na akapata kuwapea chakula kwa kuwa ng'ombe hawa wamefungwa katika zizi lao, ili wasipate kutoka nje na kupotea.

Mazao ya shambani ambayo ni ndizi imeweza kuvunwa na mkulima akapata mavuno mengi hivyo basi ako tayari kuyapeleka kule sokoni auze na akapate kipato kutokana na mazao ya mavuno hayo.

Hii ni shamba iliojazwa na migomba. tunafahamu kuwa ni ndizi kuwa matawi ni makubwa na membamba

Wakulima hawa wanatumia mashine ya kiteknolojia kuweza kukama ngombe kusaidia kuokoa mda na pia maziwa yanatoka kwa wingi na ngombe hawateseki sana.

Mazao ya shambani ambayo ni mgomba yako pale. Migomba huwa na rangi ya majani na huwa na matawi kubwa kubwa na yenye inakuwa membamba.

Huu ni mgomba na tayari umetoa zao lake ambayo ni ndizi. Ndizi bado ni changa kwa kuwa bado matunda yake ni ndogo ndogo na inaashiria kwamba inaendelea kukua.

Mimea shambani ambayo ni mahindi yameweza kuathiriwa vibaya sana na vidudu mfano kimamba ambao wanakula majani ya mahindi hivyo basi kusababisha mazao kuwa mdogo.

Ngombe huyu anakamuliwa kutumia mashine. Maziwa anayotowa inaeza kutumiwa kupika chai, mboga na ata kunywika hivyo vilivyo baada ya kuchemsha katika moto.

Mkulima wa wanyama amejitolea na kumwosha mnyama wake kwa kutumia dawa ,ili kumsafisha kutokana na vidudu vimelea ambavyo huwa vinawafyonza damu na kupunguza umaradufu wao.

Mkulima anafurahia baada ya kuvuna mazao yake ya ndizi, kwa sasa anayatoa maganda ili ziwe tayari kupikwa na awe na chakula cha kukula.

Ndizi ni aina ya mimea ambayo uwezwa kupandwa na wakulima. Ndizi yakiwa mabichi huwa rangi ya kijani, yakiwa yameiva ugeuka kuwa rangi ya manjano na uweza kuliwa au ata kupikwa kutumia moto.

Hizi ni mahindi ambazo zimeanikwa pale ili zipatwe na moshi na zikauke vyema baadaye zitatumika kama mbegu na kupandwa shambani.

Kuna watu wawili wanaopakia maziwa kwenye mitungi tofauti na hii ni maziwa kwa kuwa kuna picha ya ng'ombe kule ukutani hivyo kudhihirisha hayo ni maziwa.

Mkulima ameweza kuvuna mazao yake ambayo ni ndizi na kutokana na sura yake tunaweza kupata amefurahia mazao yake kwa maana ndizi imechipuka vyema.

Mkulima analisha ng'ombe wake kutumia mabakishio ya mahindi iliyokuwa shambani ili akaweze kupata maziwa na hata nyama kutoka kwa ng'ombe hao.

Ndama wamepelekwa kwenye josho la ng'ombe ili wakapate kuoshwa ili kuondoa vimelea kama vile kupe kwa okuzuia kwa fyonzwa damu na kuwapa magonjwa.

Ndizi ilipandwa shambani, ikakua vyema, baada ya kuiva ikaletwa sokoni ili kuuzwa.